Mwanamume, aliyevalia, mavazi meupe, anamhudumia, mgonjwa, aliyelala kitandani na kajifunika shuka jeupe.

Mwanaume aliyevalia vazi nyeupe amesimama kando ya dirisha. Anawahudumia watu walio nje. Mwenzake kaketi huku anaandika.

Wahudumu watatu, waliovalia barakoa na mavazi ya kijani kibichi, wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda na akafunikwa shuka jeupe.

Wanaume wamepanga foleni huku mmoja akiwa ameketi akidungwa sindano na mwanamke aliyevalia barakoa. Watu wapo wameketi kwenye jumba hili pia wakisubiri kuhudumiwa.

Mwanamke anamlaza mtoto kwenye kitanda ambacho kimezingirwa na neti ambayo itazuia mbu kutomdhuru.

Mgonjwa amelala kitandani. Miguuni, akiwa ametiwa bandeji na vyuma ambavyo vinamsaidia kutibu mishipa yake.

Muhudumu aliyevalia mavazi meupe na glovu kwenye mikono yake anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitadani.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni anahudumiwa na mwanamke aliyevalia barakoa na yule aliyevalia vazi jeusi.

Watu watatu waliovalia barakoa, mmoja wao akiwa ni mwanaume anayesafisha mikono yake kwa kutumia maji.

Wanawake waliovalia barakoa mdomoni wameketi huku wakisubiria kuhudumiwa na daktari.

Daktari, wanamfanyia upasuaji mgonjwa aliyelala kitandani, na akafunikwa shuka la rangi ya kijani kibichi.

Mgonjwa aliyelala kitandani, na kajifunika shuka jekundu, anadungwa sindano na daktari.

Mgonjwa aliyelala kitandani kwenye mkono wake wa kulia kafungwa bandeji anahudumiwa na watu wawili waliovalia mavazi meupe.

Mhudumu aliyevalia mavazi meupe, amesimama kando ya mgonjwa aliye lala kitandani huku akimhudumia.

Wahudumu wawili waliovalia mavazi meupe wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani na kifuani hajavalia vazi.

Madaktari wapo kwenye chumba kilicho na mgonjwa aliyelala kitandani huku wakimshughulikia kwa kumfanyia upasuaji.

Mwanamke na mwanaye wameketi juu ya kitanda, huku wakiwa wamejifunika net ambayo itawazuia mmbu kutowadhuru.

Chumba chenye watu walioketi katika vikundi tofauti huku wakizungumza.

Wanawake wawili wameketi wakiwa wamevalia shati nyekundu mezani, wakiwa na boksi na chupa za dawa.

Mwanamke aliyevalia barakoa anawakabidhi wasichana wawili waliovalia sare za shule chupi na pedi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha plastiki. Mkononi, kavalishwa kifaa kinachotumika kupima (Pressure) na mwanaume mmoja ambaye amevalia barakoa nyekundu.

Mwanamke kapanua kinywa chake huku akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki uliotiliwa dawa ya meno.

Daktari wa meno mmoja akiwa amevalia vazi lenye rangi la kijani kibichi na mwenzake rangi ya samawati wanamhudumia msichana aliyelala na akapanua mdomo wake.

Mwanaume aliyepanua mdomo anahudumiwa na daktari wa meno anayeyakagua kama yako kwenye hali sawa.

Mwanaume aliyelala huku kapanua kinywa chake, anahudumiwa na watu wawili.

Daktari wa meno anakagua mwanaume aliyeketi meno yake ili kuweza kuelewa kama yana tatizo na kama yanalo ili alitatue.

Mhudumu aliyevalia glovu zenye rangi nyeusi anamhudumia mwanaume aliyepanua mdomo wake kwa kutazama meno yake.

Mwanamke ana mswaki mkononi anaotia dawa yenye rangi nyeupe ili aweze kutumia wakati wa kusafisha mdomo wake.

Daktari wa meno, anamhudumia mwanamke aliyepanua mdomo wake kwa kukagua kama meno yake yana kasoro.

Mwanaume ameanua kinywa chake huku mkononi ana kijiti anachotumia kusafisha meno yake.

Mwanaume, mwenye ndevu ,anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki ,ambao umetiwa dawa ya meno.

Daktari wa meno ambaye amevalia glovu zenye rangi ya samawati anakagua kinywa cha mwanaume huku kashika kifaa cha kung'olea meno.

Watu wamesimama chini wengine wakiwa kwenye ghorofa wakitazama watu waliovalia mavazi mekundu ambao wapo eneo lililochomeka.

Kikosi cha dharura cha kimbia kuelekea eneo fulani, wakiwa wamebeba machela ambayo watatumia kuwasaidia watu walioumia.

Watu pamoja na watoto wameketi kwenye mashua wengine wao wakitemba kwemye maji yaliyoletwa na mafuriko.

Watu wamevalia vazi jekundu ambalo husaidia mtu kutozama kama yu majini. Wapo kwenye mashua.

Mwanaume mmoja anatembea kwenye uwanja. Kando yake kuna matope. Mbuzi pia wapita.

Moto unateketeza uwanja ulio na vitu vilivyokauka. Mwanaume mmoja, anajaribu kuuzima kwa kutumia matawi.

Watu wapo, wanatembea kwenye maji ambayo yameletwa na mafuriko huku yakiharibu makaazi yao, mfano kuingia kwenye nyumba.

Wanaume wawili waliovalia mavazi mekundu wanawasaidia watu walioathiriwa na mafuriko.

Wanaume watatu waliovalia vazi jekundu wanawasaidia watu walioathirika na mafuriko kwa kuwavukisha na kuwabebea bidhaa zao.

Wanaume watatu waliovalia mavazi mekundu wanawasaidia watu kuvuka mto ulio na maji mengi.

Mtu aliyepata ajali amebebwa na watu kwenye machela, na anaelekezwa kutiwa kwenye ambulensi, kisha apelekwe kufanyiwa matibabu,

Nyanya, karoti, kitunguu, viazi, kabichi, pilipili hoho na vitunguu saumu vipo sokoni vyauzwa.

Gari lenye rangi nyekundu ambalo kuna magunia meupe chini yake limeangukiwa na mti likiwa limepakiwa kando ya barabara.

Mwanafunzi anasafisha mikono yake kwa kutumia maji yaliyotiwa kwenye tenki na sabuni ili kuboresha mikono yake yasiwe na virusi.

Wanaume wanasafisha mtaro kwa kutoa taka na mawe zilizoko ndani ili kuwezesha kupitisha maji bila kuzuiwa.

Barakoa inayovaliwa ili kuziba mdomo na mapua. Na sabuni inayotumika wakati wa kuosha mikono ili kujitunza na virusi.

Mwanamume yupo kwenye shamba la mchicha akiwa na koro ambalo amezitia zile alizo juna na ana glovu nyekundu mkononi.

Mwanamke amesimama kando ya kiangazia kilicho na mtoto ndani yake.

Bidhaa kama vile makasi zinazotumiwa na daktari anapomfanyia mgonjwa upasuaji.

Daktari ameketi mkononi akiwa na kalamu ambayo anatumia kuandika kwenye karatasi akimhudumia mgonjwa ambaye amekuja na kaketi huku kajifunika suka jekundu.

Mwanamke ameketi kidoleni akiwa na pete ishara kwamba ameolewa, kashika kichwa chake kuashiria kuwa cha muuma ama ana msongo wa mawazo.

Mwanamume aliyeshika kichwa chake anaonekana kuwa mgonjwa huku akihudumiwa na mwanamke aliye na karatasi mkononi.

Watoto wawili wamesimama eneo ambalo limejaa taka huku wakitazama makaazi ya watu.

Dawa iliyo katika mfumo wa maji ipo kwenye chupa inayotumiwa na watoto ili kupunguza maumivu.

Wanawake wawili mmoja akiwa na dawa mkononi anayemtia kinywani mtoto aliyepanua mdomo.

Mtoto aliyelazwa kitandani na akafunikwa na shuka jekundu anahudumiwa na daktari ambaye ana glovu mkononi mwake.

Mtoto wa mama hutoka kwenye jamii ya Maasai, anapewa chanjo kwa njia ya mdomo na mwanamume aliyevalia glovu nyeupe kwenye mikono yake.

Mama aliyebeba mtoto ameketi kwenye kiti. Mhudumu anahudumia mtoto kwa kumpa chanjo kwa njia ya mdomo.

Daktari, anamhudumia mtoto aliye miguuni mwa mama yake, kwa kumpima, ili kujua kama yu katika hali ya kawaida, ama ni mgonjwa.

Mwanaume ameketi huku akidungwa sindano na mhudumu mwanamke ili kuweza kumtibu au kumkinga na maradhi ambayo yanaweza kumdhuru.

Mwanamke ameketi huku akichomwa sindano na mwanaume aliyevalia koti jeupe, wakiwa wanarekodiwa kutumia kamera.

Watoto nne wameketi kwenye mkeka, mbele yao kukiwa na kitabu ambacho wanakisoma.

Msichana ameketi karibu na mtoto aliyelazwa kitandani. Mkebe ulio na chakula una vijiko viwili juu yake.

Mwanamke aliyevalia barakoa, mkononi akiwa na chupa ya dawa, anayotia kwenye sindano ili aweza kumhudumia mgonjwa kwa kumtia dawa hii.

Mtoto amepanuliwa mdomo wake huku akitiwa dawa ambayo itamsaidia kumkinga na magonjwa.

Mtoto anafungulia maji kutoka kwenye tangi lenye rangi ya kijani kibichi ili aweze kusafisha mikono yake.

Mtoto amelala huku akiwa na bendeji kichwani na mkononi kuashiria kwamba ni mgonjwa anapokea matibabu.

Watoto, wameketi kwenye mkeka, huku wakimtazama na kumsikiliza msichana aliyevalia shati lenye rangi ya njano na kaketi kwenye mlango wa nyumba.

Mwanamke mmoja ameketi huku kamlea mtoto ambaye anapewa dawa kwa njia ya mdomo.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni mama wa pacha anaowanyonyesha, naye mgine akiwa ni muhudumu anayemhudumia mama aliyejifungua.

Mwanamke aliyevalia barakoa begani mwake akiwa na kamba ya mkoba wake anadungwa sindano na mhudumu mmoja ambaye amevalia mavazi meupe na ana glovu mkononi.

Mtoto aliyevalia shati nyekundu amesimama huku kupanua mdomo akipewa chanjo na mhudumu mwanamke.

Wanawake watatu walio na watoto wameketi huku wanne wao wakiwa wamesimama. Wamewapeleka watoto kwenye kituo cha afya ili waweze kukaguliwa.

Mwanamke ameketi kwenye kitanda ambacho mtoto amelala huku akihudumiwa na mwanamume.

Mwanaume aliyevalia barakoa na shati jeupe anafungulia maji ili kusafisha mikono yake.

Mtoto mchanga aliyefunikwa na suka nyekundu anahudumiwa na mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na ana glovu mkononi.

Msichana ameketi huku kavalia blausi yenye rangi nyekundu. Anadungwa sindano na daktari aliyevalia glovu mkononi na ana barakoa mdomoni.

Mwanamume aliye na pete kidoleni anamdunga sindano msichana aliyesimama huku katazama.

Wanafunzi watatu walioivalia barakoa, wanasafisha mikono yao kwa kutumia maji iliyotiwa kwenye mitungi zenye rangi ya kijani kibichi.

Tangi lenye rangi ya samawati lipo kando ya ukuta, likiwa na sabuni ambayo itatumika wakati wa kusafisha mikono.

Mwanamume aliyevalia glovu mkononi ameketi kwenye mawe kando yake kukiwa na baisikeli ambayo amekuwa akiiendesha.

Mwanaume aliyevalia kaptura nyeusi na ana saa mkononi, kashika goti lake linaloonekana kumpa uchungu.

Mtu amelala uwanjani huku kashika paja la mguu wake wa kushoto unaompa maumivu.

Mchezaji wa mchezo wa kikapu amelala uwanjani huku kashika mguu wake wa kushoto ambao umeumia.

Mwanariadha, ameketi uwanjani, huku kashika paja lake, lililoumia na linalompa uchungu mkubwa.

Mwanaume ambaye hajavalia shati ana uvimbe juu ya jicho lake la kushoto.

Mwanaume mmoja anajaribu kumhudumia mchezaji aliyelala uwanjani na kaumia kwenye mguu wake.

Mwanamume ameketi huku akiufunga mkono wake wa kushoto kwa bendeji ishara kwamba unampa maumivu.

Mwanariadha kaketi uwajani. Usoni kadhihirisha kuwa na uchungu mkubwa anaoletewa na paja alilolishika mkono yake miwili.

Mchezaji wa mchezo wa kandanda ameketi uwanjani huku kashika paja lake la mguu wa kushoto usoni akionekana kuwa na uchungu mkubwa.

Mwanamume aliye ufunga mkono wake anashiriki katika mchezo ya miereka watu wameketi nje ya uwanja wakitazama mchezo huu.